Kundi la watu walio vaa vizibio vya usalama wakiwa kwenye ziara ya kiwanda cha umeme au kituo cha umeme wa masongo mkubwa. Mmoja wao ana kofia ya usalama na anaonyesha kwa mkono sehemu fulani ya kituo hicho. Maandishi kwenye mavazi hayo yanaonekana kuwa wako chini ya kampuni ya Kenya Power hii ni ishara ya ukaguzi au tathmini ya miundo mbinu ya umeme kwa mathumuni na usalama na huduma bora.

Kituo cha usambazaji wa umeme kinachomilikiwa na kampuni ya Kujagili Energy. Miundombinu ya umeme kama vile transfoma, nyaya za juu na ngo za chuma zinaonekana. Bango linaonyesha maadhimisho ya miaka mia ya kampuni hii. Ngo limefungwa kwa utepe wa tahadhari ikiashiria kuwa ni hatari kwa watu wasiostahili kuingia. Ni eneo muhimu kwa kusambaza umeme kwa jamii.

Kituo kikubwa cha kusambaza umeme kilichojengwa kwa miundo mbinu ya chuma na nyaya nyizi za umeme, wamsongo mkubwa. Miundombinu hii inasaidia kusambaza umeme kwa maeneo mbalimbali. Manthari ni ya anga ya uwazi na anga ya buluu lenye wingu nyepesi, ikionyesha hali ya hewa nzuri wakati wa mchana.

Sehemu ya mbele ya jengo la ghorofa lenye rangi ya utofali, madirisha yenye milango ya buluu. Mbele ya jengo hilo kuna ua wa chuma wenye mlingoti wa umeme uliofungwa. Transfoma na nyanya nyingi zinazoelekea upande tofauti . Kuna miti michache na vichaka vichache vya kijani karibu na ua. Barabara ya lami inaonekana mbele na mazingira yanavyoonekana ni ya mjini. Mandhari huashiria eneo la makazi ya ofisi ya resizo fulani.

Kituo cha kuzalisha umeme kwa kutumia mvuke. Kituo hiki kina majengo makubwa yenye paa za kijani, mifumo ya mabomba mingi inayosafiriaha mvuke. Sehemu ya kulia kuna mvuke mwingi unaopanda juu ikionyesha shughuli ya uzalishaji inayoendelea. Kituo hiki kiko eneo la mashambani yenye miti na mabarabara zinayozunguka. Hii ni njia safi ya kuzalisha nishati isiyo na madhara kwa mazingira.

Miti mirefu ya umeme ikiwa na nyaya nyingi zilizopita angani, ikisimama juu ya msitu wenye miti mifupi na vichaka. Anga la buluu lina mawingu meupe yaliyotawanyika. Jua linazama au lachomoza likiangazia eneo hilo kwa mwanga wa dhahabu kwa sheria ya miundo mbinu ya nishati.

Kituo cha usambazaji wa umeme kilicho wazi chini ya anga ya bluu isiyo na mawingu. Miundombinu ya chuma na nyaya nyingi zinaonekana zikionyesha mfumo wa kituo wa usambazaji wa umeme. Eneo hili linaonekana kuwa sehemu muhimu ya miundombinu ya nishati ikitumika kupokea na kusambaza umeme kwa maeneo tofauti ya miji au vijiji.

Mafundi wawili wakifanya kazi ya matengenezo au ufungaji wa nyaya za umeme kwenye nguzo za umeme kando ya barabara. Fundi mmoja yuko juu ya ngazi ya machungwa akiwa amevaa mavazi ya usalama na kofia ya chuma. Huku mwingine akiwa chini akishikilia ngazi au kutoa msaada.

Kituo kikuu cha usambazaji wa umeme, kituo hiki kina minara mingi ya chuma. Nyaya kubwa za umeme na vifaa vya kubadilisha nguvu ya umeme kwa viwango vinavyo weza kusambazwa kwa matumizi ya nyumbani au viwandani. Mandhari ya mawingu ina hadhirisha mazingira ya wazi ya kituo hiki ambacho ni sehemu muhimu ya miundombinu ya nishati katika nchi.

Kituo cha kupoza umeme, chenye transfoma kubwa ya kijivu na miundo mingine ya chuma na nyaya za umeme. Vifaa hivyo vimepangwa kwa utaratibu kwenye eneo hilo la changarawe. Ikionyesha sehemu muhimu ya usambazaji wa umeme. Muundo huu mkubwa unaashiria mandhari ya miundombinu, Nisha City, Kenya.

Mtoto wa tembo akijirusha vumbi kwa kutumia mdomo wake. Kitendo hiki ni cha kawaida kwa kuwa tembo anajisaidia kujilinda dhidi ya jua kali na wadudu. Mandhari inaonyesha kuwa wapo kwenye hifadhi au kituo cha kuwalea wanyama huku wahudumu wakuwa- wakiwa wamevaa koti la kijani, ikisisitiza umuhimu wa kuhifadhi na kutunza wanyama pori.

Wanyama wa porini aina ya tembo wachanga wakinyweshwa maziwa kwa chupa kubwa na watu waliovaa mavazi ya kijani na buti. Watu hawa huenda ni wahudumu wa hifadhi au kitua cha kulelelea wanyama yatima. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili na ya vumbi jekundu huku miti ya porini ikiwa nyuma. Mbingu ni angavu yenye mawingu meupe na anga ya buluu.

Chui akiwa ndani ya uzio wa waya katika mazingira ya hifadhi au zoo . Chui huyo ameketi kwenye nyasi karibu na miti na vichaka akiangalia upande wa nyuma. Mazingira yanadokeza kuwa ni eneo linalolindwa kwa ajili ya kuhifadhi wanyama kweli kwa usalama.

Mlinzi wa wanyama akimnywesha tembo mdogo kwa chupa kubwa ya maziwa katika kituo cha malezi ya wanyama pori. Tembo huyu anaonekana kufurahia kunywa huku mwingine akiwa karibu. Hii ni sehemu ya juhudi ya kuokoa tembo mayatima waliopoteza mama zao kwa sababu ya ujangili au mazingira magumu. Watu wengi wanaonekana wakitazama kwa furaha wakifurahia mandhari ya hifadhi hiyo ya wanyama.

Magari mengi ya watalii yakiwa kwenye foleni barabarani ndani ya mbuga ya wanyama. Magari haya ni ya aina ya Landcruiser na Minivan. Yote yakiwa na paa maalumu zinazoweza kufunguliwa kwa ajili ya kutazama wanyama pori. Mazingira inaonekana kuwa kame na kuna vichaka vidogo pamoja na ardhi ya udongo mwekundu. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua kali chini ya anga safi ya bluu.

Kundi la vijana waliovaa mavazi ya kitamaduni wakiwa kwenye ukumbi wa maonyesho. Baadhi wanacheza ngoma kwa shauku huku wengine wakipiga vyombo vya muziki kama ngoma na matambiko. Wamevaa mavazi ya ngozi na mapambo ya manyoya ya kifahari kichwani. Viti vya njano na jukwaa lenye pazia nyuma vinaonyesha kuwa tukio hili linafanyika katika ukumbi rasmi wa tamasha au mashindano ya kitamaduni.

Eneo la makazi duni lenye uchafu mwingi. Kuna mtaro wa maji machafu unaopita katikati, huku umejaa taka kama plastiki na karatasi. Mazingira yamezingirwa una vichaka na nyumba zilizojengwa mabati. Maji yanaonekana kuwa meusi, ishara ya uchafuzi mkubwa wa mazingira. Hali hii inaonyesha changamoto za usafi, afya ya jamii na ukosefu wa mifumo bora ya maji katika eneo hili.

Kundi la watu waliovaa sare za usafi, buti za mvua za manjano na glavu wakifanya kazi ya kusafisha mto au eneo la maji chafu. Watu hawa wanajishughulisha na shughuli za usafi wa mazingira wakiondoa taka na uchafu kutoka kwenye maji. Hii ni sehemu ya juhudi za kulinda mazingira inajumuisha afya ya jamii kwa kupunguza uchafu wa vianzo vya maji.

Tai wakiwa wamekusanyika karibu na bwawa la maji kwenye eneo la mbuga la wanyama. Mandhari asili yanaonyesha nyasi, vichaka na mandhari ya mabonde na vilima. Tai hao wanaonekana kuwa wanapumzika au kusubiri mawindo karibu na maji, mahali ambapo wanyama huenda kunywa.

Swara mwenye pembe ndefu akitembea barabarani kwenye mbuga la wanyama. Mbele kuna ardhi kavu na kwa umbali majengo marefu ya jiji yanaonekana. Mandhari huonyesha muunganiko wa maisha ya wanyama pori na mji wa kisasa. Jambo linalovutia na kuonyesha uzuri wa mazingira.

Makazi ya mabanda yaliyojengwa kwa mabati yamekusongamana sana. Mabanda haya yanaonyesha kuwa ni ya watu wa kipato cha chini. Mazingira haya hayana miundombinu mizuri ya maji na usafi. Mtu mwenye pikipiki anaonekana katikati ya makazi haya, huku kukiwa na mimea mingi pembezoni. Maeneo haya yanaonyesha changamoto za mijini kama vile msongamano, upungufu wa huduma muhimu na hatari ya magonjwa.

Makazi duni yaliyoko karibu na mto ulio tapakaa taka, nyumba zimejengwa kwa mabati na matofari ya udongo na hali ya mazingira ni duni kutokana na uchafu wa mafuriki. Mtu anaonekana akiangaika karibu na kingo za mto labda akisafisha au kuchota maji. Mazingira haya yanaonyesha changamoto za maisha kama vile umaskini, ukosefu wa huduma bora na athari za kiafya kutokana na uchafuzi wa mazingira.

Kupanda miti katika eneo la wazi lililo na nyasi. Tukio hii inaonekana kuwa sehemu ya kampeni ya upandaji miti kwa ajili ya kuhifadhi mazingira. Watu hawa wanavaa barakoa ishara ya kuzingatua tahadhari za kiafya. Kazi hii inaonyesha mshikamano wa jamii katika kulinda mazingira na kurejesha misitu iliyoharibika.

Tembo watatu wakila majani porini. Tembo ni wanyama wakubwa na WA mwituni wanaotambulika kwa masikio makubwa, ngozi nene ya rangi ya kahawia na nyembo zao ndefu. Tembo hutumia mifupa yao ya pua kwa kazi mbalimbali kama vile kula, kunywa maji na kuwasiliana. Wanaonekana kuwa katika mazingira yao ya asili wakila kwa utulivu jambo linaloonyesha umuhimu wa uhifadhi wa wanyamapori.

Mamba akiwa kwenye kingo za bwawa au mto sehemu yake ikiwa majini na sehemu nyingine kwenye ardhi. Hii ni tabia ya kawaida ya mamba kupumzika karibu na maji ambapo anaweza kuogele kwa urahisi au kujificha anapotaka kuwinda. Mazingira haya yanaonyesha kuwa ni eneo la asili au hifadhi ya wanyama pori.

Wafanyakazi wakifanya kazi ya kuchimba mtaro mkubwa katikati ya barabara ya mtaa ili kufungua au kutengeneza bomba la maji au la maji taka. Wamevaa vifaa vya usalama kama vile kofia na fulana za rangi ya jua. Mazingira yanaonekana kuwa ya udongo barabara isiyo na lami huku kukiwa na nyumba ya vibanda pande zote.

Kundi la punda milia waliokusanyika kati kati ya bara bara ya vumbi inayopitia katika mbugu ya asili mazingira yanajumuisha nyasi fupi na vichaka huku mandhari ya mbali ikionyesha upeo wa mji au mboga kubwa punda milia hawa wanaonekana kuwa huru na wanavuka bara bara kwa utulivu

Mbuni wakitembea katika nyasi ya mbuga ya wanyama. Kwa mbali majengo ya mji mkubwa inaonekana. Wakionyesha mchanganyiko wa mazingira asili na maendeleo ya mjini. Mbuni hawa wanaonekana wakitulia, wakitembea kwa utaratibu kwenye eneo la wazi. Mazingira haya yanaonyesha uzuri wa mandhari ya Afrika, ambapo wanyama pori wanaweza kuishi karibu na miji mikubwa bila kusumbuliwa.

Nyati mweusi mwenye nguvu akiwa amesimama peke yake yake katikati ya uwanja makavu wenye nyasi fupi. Nyati huyu anapembe kubwa zilizo pinda na anaonekana akitazama moja kwa moja kwenye kamera. Nyuma yake kuna vichaka vichache vilivyo tawanyika na mandhari ya milila ambayo inaashiria uwepo wa wanyama pori nchini

Njia nyembamba kati ya makazi ya mabanda katika mtaa mtaa wa slamu. Nyumba hizi zimejengwa kwa kutumia mabati za zamani au na udongo. Zikiwa na paa za zilizochokaa. Kuta nyingi zi zinaonyesha alama ya kuharibika na ukosefu wa uimara miundombinu.

Ukumbi mkubwa wa maonyesho ambapo kundi la wasanii watano waliovaa mavazi ya mistari nyekundu na nyeupe wanafanya onyesho ya sarakasi katikati ya jukwaa la mbao wasanii hao wamepandana juu kwa ustadi mkubwa kuunda umbo la kisanii pembeni wapiga ngoma wanatoa burudani ya muziki moja kwa moja, viti vingi vimejaa na watazamaji walioketi kwa utulivu wakifuatilia onyesho hilo kwa umakini ukumbi umejengwa kwa mbao na miundo ya kisasa ya duara

Hadhari za mafuriko katika makaazi ya watu, ambapo nyumba zimeteketezwa na maji ya mafuriko, Wakaazi wamekusanyika wakiangalia hali hiyo huku wengine wakijaribu kuokoa mali yaliyo zalia. Maji ni ya matope na yaonyesha kiwango kikubwa cha uaharibifu. Hii inaonyesha changamoto za miundo mbinu nduni ya athari mbadiliko ya tabia izi katika maeneo ya mji wenye msongamano wa watu.

Wanawake wawili katika makazi ya mabanda wakichota na kubeba maji, wakitumia midumu na ndoo. Mazingira yanaonekana kuwa duni na kuna mifereji ya maji machafu, inayoonekana nyuma yao. Hali inaashiria changamoto ya upatikanaji wa maji safi na mazingira salama ya kuishi.

Kundi la wanfunzi na wakufunzi waliovaa vesti za usalama za rangi ya njano wakiwa kandokando ya mto mchafu. Baadhi yao wamesimama kwenye mawe ndani ya mto huku wengine wakiwa ukingoni wakitazamamaji au kuchukua picha. Mazingra yanaonyesha shughuli za kujifunza kuhusu mazingira, labda kuhusu uchafuzi wa maji au uhifadhi wa vyanzo vya maji.

Mandhari la jiji la Nairobi kutoka juu. Majengo marefu kama Kenyatta International Conference Centre inaonekana katikati pamoja na barabara pana na magari. Mji umezungukwa na majengo ya kisasa. Mbuga ndogo za kijani na miundo mbinu ya kisasa. Anga ni ya mawingu ikiashiria hali ya hewa ya baridi au mvua.

Mabando wenye mazingira duni ya usafi. Kuna mifereji ya maji machafu yaliyojaa taka na mabomba mengi ya plastiki yametandazwa chini. Watu wanatembea kandokando ya barabara ya udongo huku wengine wakiuza bidhaa chini ya miavuli. Nyumba nyingi ni za mabati na zimejengwa kwa karibu. Mandhari yanaonyesha changamoto za kiafya na kijamii zinazowakumba wakaazi wa maeneo yasiyo na miundo mbinu bora.

Dampu kubwa ya taka ngumu, hasa plastiki na karatasi zilizo sambaa katika eneo pana. Rangi nyingi zinazotawala ni za samawati, nyeupe na nyeusi. Zikionyesha mchanganyiko wa taka zilizo haribika kwa urahisi. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo ya viwandani na miti michache. Hali hii inaonyesha changamoto za uchafuzi wa mazingira, umuhimu wa usimamizi bora wa taka ili kulinda afya ya jamii na mazingira.

Ndege wawili waliosimama kwenye ardhi yenye mawe na majani katikati ya vichaka. Ndege hao wana miguu mirefu ya manjano, miili imefunikwa na manyoya yenye madoa meupe na meusi huku macho yao yakiwa maku bwa na yenye mng'ao. Mazingira ya asili yanapendekeza kuwa ni katika eneo la savana. Mandhari hii inaonyesha uzuri wa wanyamapori walioko katika mazingira yao ya asili.

Mwanamke akifurahia pikini chini ya mti mkubwa wenye matawi mapana. Ameketi juu ya blanketi jeupe iliyotandikwa kwenye nyasi kijani kibichi. Mbele yake kuna matunda na vitu vingine vidogovidogo vilivyopangwa vizuri. Mwanamke huyu amevaa nguo ya maua na nywele zake zimesokotwa. Kwa nyuma kuna miti mingine mingi ikionyesha mazingira tulivu na ya asili, labda bustani au msitu.

Twiga mkubwa akivuka barabara ya vumbi mbele ya gari jeupe lililo kwenye mbuga la wanyama. Mandhari inaonyesha nyasi kavu na majengo kwa umbali ikiashiria kuwa mbuga hii iko karibu na jiji. Twiga ni mnyama mrefu zaidi duniani na ni kivutio kikubwa cha watalii wanaotembelea hifadhi za taifa nchini Kenya.

Kundi la wanafunzi waliovaa sare za shule wakiwa wamezunguka mtu mzima aliyevaa koti juu ya maabara. Mtu huyo anaonekana kushika mche wa mti, tayari kwa kupanda ardhini. Kuna jembe lililosimama karibu ikionyesha shughuli ya upandaji shuleni. Tukio hili lina ashiria elimu ya mazingira na umuhimu wa kuhifadhi mazingira kupitia upandaji wa miti.

Simba ndume mkubwa mwenye manyoa meusi na kahawia shingoni akiwa amelala chini kwenye udongo wenye rangi ya kahawia. Simba huyo anaonekana ametulia akitazama moja kwa moja mbele. Nyuma yake kuna uzio wa waya, unaashiria kuwa yuko katika mazingira ya kufungwa au hifadhi.

Mnyama pori aina ya mjusi akiwa amelala juu ya mbao ambazo huenda ni sehemu ya njia ya kutembea katika mazingira ya misitu au bustani ya wanyama. Mjusi huyu ana kichwa ya rangi ya kahawia ya manjano na mwili wenye madoa ya kijivu hadi nyeusi.

Kundi la mbuni, ukiwa unasimama kwenye nyasi zenye rangi ya kijani kibichi, kuna angalau mbuni watano wanaonekana wazi, baadhi wakiwa na manyoya meusi na shingo ndefu. Kwa nyuma, kuna mandhari ya jiji yenye majengo marefu, yakionyesha tofauti kati ya wanyama pori na miendeleo ya miji. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu na anga ina kungu kidogo.

Ukusanyaji wa chupa za plastiki. Kuna marundo makubwa ya chupa yalizokusanywa na kufungwa kwa kamba katika vifurushi vikubwa chupa hizi zina rangi tofauti na zimechafuka zikionyesha kua zilitumika kabla ya kukusanywa kwa ajili ya kuchakatwa upia.

Jiji la Nairobi ikiwa ni jengo urefu maarufu la Kenyatta International Convention Center KCC . Juu ya jengo hilo limeandikwa Samsung kushoto kuna sanamu ya Mzee Jomo Kenyatta akiwa ameketi na kulia kuna jengo la mviringo la ukumbi wa mikutano. Mbele kuna chemichemi za maji na upande wa mvua unaonekana kidogo.

Mwanaume aliyevalia sare ya kijani kibichi yenye milia ya kuakisi mwanga na kofia nyeupe akiwa amesimama katika eneo lenye makazi ya watu wengi nchini. Ananyoosha mkono wake kulia akionekana akielekeza au kutoa maelekezo. Anashika gunia lisilojaa . Nyuma yake kuna nyumba zilizojengwa kwa jumba zikipanda mlima.

Msitu mnene wenye miti mirefu na majani mengi ya kijani kibichi. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili tulivu na yenye mimea ya aina mbalimbali. Msitu huu unaweza kuwa makazi ya wanyamapori na ni chanzo muhimu cha hewa safi. Mandhari inaonyesha uzuri na umuhimu wa kuhifadhi mazingira ya msitu.

Twiga mdogo aliyesimama katikati ya nyasi ndefu na vichaka. Ana rangi ya kahawia na madoa meusi yanayofanana na ramani, na shingo yake ndefu imeiinua juu. Anakodolea macho moja kwa moja kwenye kamera akionyesha uradisi. Mandhari inayoashiria Savana ya kiafrika yenye mimea mingi.

Bustani yenye mandhari ya asili, miti mingi na barabara ya mawe. Kuna watu watatu wakitembea, wakiwemo wanawake na mtoto. Bustani hii ina uzio ambao, uko na ubao huu madogo dhahifu kwa wageni. Mandhari yenye utulivu ya kupumzika, ikiashiria mahali pazuri kwa matembezi ya familia au mapumziko.

Punda milia wawili wakiwa kwenye mbuga ya wazi ya nyasi wakiwa wamesimama karibu huku wakitemeana vichwa ishara ya urafiki na ulinzi. Nyuma yao kuna majengo marefu ya jiji yakionyesha mandhari ya kipekee ambapo wanyamapori na maendeleo ya mjini unaishi karibu.

Shughuli ya upandaji miti inayofanyika shuleni ikihusisha wanafunzi na watu wazima. Mwanafunzi aliyevaa shati ya manjano na mwanamume mzima wamepiga magoti na kupanda mti mdogo ardhini huku wengine wakishuhudia kwa karibu. Baadhi ya wanafunzi wamevaa sare za shule. Wengine wamevaa barakoa ishara ya tahadhari ya kiafya.

Kifaru mdogo mwenye rangi ya kijivu akiwa amesimama kwenye uwanja makavu. Nyuma yake mwanamme aliye valia sare ya kijani anatembea huku akishikilia blanketi lenye milia. Kifaru huyu anaonekana kuwa na kifaa kidogo cha kufuatilia kilicho wekwa mgongoni kuashiria juhudi za uhifadhi wa wanyama pori.

Kundi la watu waliokusanyika katika mazingira ya kijani wakiwa na miche ya miti mikononi mwao. Kundi hili linajumuisha wanafunzi waliovaa sare za shule watu wazima wamevaa mavazi ya ofisini na baadhi yao wamevaa barakoa kuashiria tahadhari ya kiafia. Wote wamesimama pamoja kwa furaha, ishara ya kuunga mkono shughuli ya upandaji miti au kampeni yakuhifadhi mazingira.

Eneo lililoharibiwa na mafuriko, likiwa na nyumba zilizobomoka, zilizotengenezwa kwa mabati na matope. Wanaume wawili wanatembea kwenye matope mazito, huku mmoja akishika koleo. Mazingira yanaonekana kuwa magumu, na kuonyesha uharibifu mkubwa uliosababishwa na maji.

Mwanamke anachimba arthi kwa jembe, labda akipanda mti huku wanafunzi wawili wa kike waliovalia sare za shule wakimtazama. Wako kwenye eneo lenye nyasi na miti kuashiria mradi wa utunzaji wa mazingira au kilimo.

Watoto walioketi sakafuni wakiwa na sahani zao za chakula kwa kila kapu moja kando ya ukuta wa jengo la rangi ya buluu. Watoto wanaonekana wakiwa katika mazingira ya shule au kituo cha msaada. Wamevalia mavazi ya kawaida na baadhi yao wanaonekana wakiwa na furaha au shauku na kutazama juu.

Wanaume watatu wakiwa wanavuta mkokoteni mkubwa ulio jaa mizigo mizito ya magunia. Huenda ni makaa au bidhaa nyingine. Wamevaa mavazi ya kazi wanaonekana kuwa katika mazingira ya mtaa wa biashara au kijiji.. Nyuma yao Kuna maduka ya kawaida, magari na watu wengine wakiendelea na shughuli zao.

Kijana aliyevaa fulana nyeusi na kofia ya buluu, akiwa amevaa pia barakoa ya uso. Akiwa amesimama karibu na mto. Anashikilia mche wa mti wenye mzizi na majani mabichi, ikiwa ni ishara ya shughuli ya upandaji miti au uhifadhi wa mazingira. Mandhari ya nyuma inaonyesha nyumba ya mabanda au makazi yasiyo rasmi na eneo la kichakani linalo zunguka mto huo.

Kijana wa kiume akiwa ameketi karibu na dimbwi la maji machafu, akijaribu kujaza maji kwenye chupa na mahudumu. Chupa za plastiki za blue na mahudumu makubwa ya manjano yamepangwa chini karibu naye. Mazingira yanaonekana machafu yakiwa na takataka nyingi karibu na maji. Hii inaonyesha changamoto za upatikanaji wa maji safi.

Mfereji mrefu uliochimbwa ardhini, ukiwa na bomba kubwa la saruji lililowekwa ndani yake. Bomba hilo linaonekana likitumika kwa mradi wa miundo mbinu, labda wa maji taka au maji safi. Chini ya mfereji kuna matope na maji kidogo, kuashiria hali ya ujenzi. Hii inaonyesha miradi ya maendeleo miundo mbinu.

Eneo la makazi duni karibu na mto wenye maji ya matope, labda kutokana na mvua au mafuriko. Nyumba zilizoko zimejengwa kwa mabati ya kuchakaa, na nyingi zinaonyesha dalili ya kuharibika au kutu, zikionyesha hali ya umaskini, au mazingira yasio rasmi.

Maswala walioficha vizuri kwenye nyasi ndefu za kijani kibichi. Baadhi yao wana pembe ndefu zilizopinda na kuonyesha uzuri wao. Nyuma kuna mti mmoja mkubwa uliosimama peke yake na anga lenye mawingu. Mazingira yanashiriki hifadhi ya wanyamapori.

Barabara ya lami yenye magari na pikipiki ikiendeshwa pamoja na daraja la waenda kwa miguu la kijani iliyopitia juu ya barabara. Barabara ina sehemu ya magari na ukuta katikati unaotenganisha mwelekeo wa magari. Pembeni kuna mabasi yamesimama na majengo kwa mbali. Mandhari yanaonyesha sehemu ya jiji au mtaa wa mjini ulio na miundombinu bora ya usafiri. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yenye utulivu.

Magari ya usafi ya umma yakiwa yameegeshwa barabarani. Hii ni majengo ya kibiashara. Magari haya yanakekza a moja kwa moja maeneo tofauti kama Nyeri na Nakuru. Nje ya maduka kuna mapambo . Inaashiria ni kituo kikuu cha magari ya abiria. Sehemu nyingi za usafishaji watu kutoka jiji kwenda mikoba ya mbali. Mazingira inaonyesha pilka pilka za mjini.

Eneo la kituo cha magari ya abiria; matatu mjini Nairobi. Magari haya yanahudumu katika sacco tofauti kama vile Kukena Sacco, wanaosafiri moja kwa moja kwenda maeneo kama Nakuru City, Karatina na Nyeri. Katika mandhari hiyo kuna watu wengi wakiwa wanatembea au kusubiri usafiri. Majengo ya biashara na mabenki kama NCBA yanaonekana nyuma, ikionyesha kuwa hii ni sehemu ya katikati ya jiji.

Basi la KBS likiwa limeegeshwa pembeni ya barabara abiria wakishuka au kupanda. Basi ni la rangi ya bluu inaonekana kuwa la usafiri wa umma. Vile watu wanatembea kwenye njia ya kuenda kwa miguu. Hali hii inaonyesha shughuli za kila siku mjini huku wasafiri wa umma ni muhimu kusafirisha abiria kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Gari la moshi liko kwenye reli limechukuliwa kupitia uzio wa waya wa chuma. Gari hilo lina rangi nyeupe, zambarau na manjano na linaonekana likisimama au likipita kwa taratibu. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na majengo ya mjini. Uzio wa chuma unatoa hisia ya ulinzi au mpaka wa eneo la usafiri wa reli. Mazingira ni ya mchana wa jua kali yakionyesha mwangaza mkali wa asili.

Jiji la Nairobi hususan katika eneo la katikati ya jiji kuna matatu na mabasi madogo ya abiria yenye rangi ya kijivu na zambarau, moja likiwa na maandishi ya blessings upande wake. Matatu hizo ziko kwenye kituo cha kupakia au kushusha abiria ambapo watu wanapanda na kushuka, eneo limezungukwa na majengo marefu ya biashara na bango ya matangano ya kidigitali na magari mengine.

Eneo la mjini lenye shughuli nyingi za usafiri na watu. Kuna mabasi ya umma ya rangi ya buluu na kijani kama ya kampuni ya city shutle yakiwa yameegeshwa kando ya barabara huku watu wakitembea kando yao na pia bodaboda iliyopaki kando na mtembea wa miguu. Mazingira yanaonyesha shughuli za kila siku mjini ambapo watu huabiri magari ya usafiri wa umma.

Barabara ya jiji yenye shughuli nyingi. Kuna mabasi ya umma ya rangi ya bluu na kijani. Bodaboda iliyopaki na watu wengi wakitembea au kusimama kandokando ya barabara. Wauzaji huduma za usafiri wanashikilia mabango yenye namba za njia na bei wakijaribu kuwavutia abiria. Mandhari hii inaashiria sehemu ya kituo kikuu cha magari jijini Nairobi, ambapo usafiri wa umma ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi, ambapo basi la abiria, matatu lenye maandishi ya Gikar limeegeshwa kando. Basi hilo lina rangi ya blue na nyeusi pamoja na mabango ya matangazo ya maeneo inayohudumia, kama Githurai, Kahawa, China square na Ruiru. Pembeni, kuna bodabada iliyopaki na watu wanatembea au wakipanda magari.

Ni mkono kutoka upande wa gari inayosafiri barabarani. Inaonekana kuchukuliwa kutoka dirisha la upande wa kushoto wa gari hilo. Kuna ukuta wa kinga za barabara upande wa kushoto na mbali kuna magari mengine yakisafari katika mwelekeo huo. Mandhari ya mji inajumuisha mabango ya matangazo, majengo ya ghorofa na miti ya kijani.

Basi la kisasa la abiria city hopa likiwa limepaki barabarani yenye shughuli nyingi jijini Nairobi. Watu wanatembea karibu na basi hilo, wengine wakionekana wakipanda au kushuka. Barabara ina magari mengine na miti mirefu, ikionyesha mazingira ya mji na shughuli za kila siku.

Mawili yakiwa yameegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Matatu ya mbele ina rangi nyingi ya angavu za kupaka, za buluu, nyekundu na kijani zikionyesha mtindo wa kipekee wa usafiri wa umma nchini Kenya. Yana nambari ya usajili KDB 379J. Mlango wa abiria umefunguka na watu wanaonekana wakipanda au kushuka. Nyuma yake kuna matatu jingine pia ina rangi nyeupe. Watu wametembea mitaani wakiwemo wapita njia labda makanga.

Magari ya usafiri wa umma, yaliopaki barabarani jijini Nairobi. Kila matatu lina rangi tofauti na michoro ya kipekee, ikiwa ni sehemu ya utamaduni wa mji wa Kenya. Magari haya yamepambwa kwa sanaa ya barabarani, mziki na maandishi yakuvutia. Huvutia abiria hasa vijana. Madhari ya mtaa huu yanaonyesha majengo ya kibiashara, miti, barabara shughuli nyingi.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayo pita pande zote mbili. Kuna magari ya kibinafsi, mabasi matatu za rangi ya njano na pikipiki. Barabara ina mistari mingi ya magari na kuna alama za barabarani zinazoonekana. Majengo marefu yanaweza kuonekana kwa umbali. Barabara inaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Barabara inayopita chini ya daraja la zege watu wawili wanaonekana wakivuka barabara mbele ya daraja hilo huku magari yakiwa yamesimama karibu nao ,muundo daraja ni wa saruji yenye rangi ya kahawia iliyozeeka kidogo na kuna bomba la maji au mfereji upande wa kulia wa picha, daraja hili linatumika kuhusu kupita chini yake kwa usalama mazingira ni ya mjini.

Barabara ya jiji iliyojaa magari na watu. Kuna msongamano wa magari hasa mabasi na matatu. Huku askari wa trafiki wakielekeza magari na watu. Watembea kwa miguu wanatembea pembezoni kwa barabara. Majengo marefu ya biashara yanaonekana nyuma. Kuna mabango ya mayangazo yakionyesha huduma na matangazo ya afya.

Kituo cha wasafiri wa umma kama vile mabasi na matatu. Kuna msongamano wa watu wanaotembea na wengine wakielekea kupanda magari. Mabasi yenye rangi tofauti yameegeshwa kando ya barabara. Kila moja likiwa na bango lenye nambari na njia zinazo hudumia.

Wanawake wawiliwakitembea kando ya barabara, mmoja amebeba bango lenye nambari 46 na orodha ya meoeneo ya kupitia kama vile NBS, hospital, Hurlingham, higher, Congo, Kameme, Mwiki. Hii ni sehemu ya kituo cha magari ya usafiri wa umma jijini Nairobi ambapo wahudumu huvutia abiria kwa mabango yenye njia.

Barabara yenye magari mengi. Katikati ya barabara kuna hali ya utulivu na mpangilio mzuri, leo inaonekana barabara inaendelea kwa usahihi wa safari. Kando ya barabara kuna taa kubwa za matangazo. Kuna majengo ya kibiashara na mnara wa kisasa. Leo mazingira yanaonekana kwa mtindo wa kisasa. Mazingira haya yanaonyesha taswira ya mji wa kisasa, leo yamepangwa vizuri

Basi la abiria jijini nairobi, linajulikana kama matatu, likiwa limepakwa rangi ya buluu na lina michoro mikubwa ya kisanii, likiwemo picha ya mwanamke. Watu wanatembea karibu na basi hilo kwenye barabara lenye shughuli nyingi ya jiji. Wingo za majengo marefu na mabango yanaonekana kuashiria mazingira ma mjini na utamaduni wa kipekee wa matatu.

Aina mbilii za magari, moja na kando wa katikati ulio tenganishwa kwa uwezo wa zege. Una magari na malori yanao onekana yakiwa barabarani yakisafiri kwenye upande tofauti. Upande wa kushoto kuna gari la rangi la waridi ilio egeshwa kwenye muinuko wa barabara na kwa umbali kuna kituo cha mafuta cha Shell.

Magari ya usafiri wa umma aina ya matatu yameegeshwa kando kando ya barabara. Wanaume waliovaa mavazi ya rangi ya zambarau na njano wamesimama karibu na matatu hizo, ikionekana kama wanaongoza abiria. Mmoja wao anashika bango lenye orodha ya bei au huduma. Kando ya matatu kuna abiria wengine wakionekana wakipanda au wakishuka.

Barabara kuu yenye njia kadhaa za magari inaonyesha mtiririko mkubwa wa usafiri. Magari yanapita kwa kasi katika pande zote mbili, huku upande wa kulia na kushoto ukiwa na msongamano wa wastani. Barabara hii imejengwa kwa mpangilio mzuri na kando yake kuna nyasi pamoja na mimea ya kijani. Juu yake kuna daraja la waenda kwa miguu lenye rangi ya manjano na buluu, lililojengwa kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa watembea kwa miguu. Mandhari haya yanadhihirisha mji wenye usafi, mpangilio na mazingira yenye miti yanayopendeza.

Mwelekeo au ruti namba nne. Bango hili lina nambari kubwa nne, iliyo rangi nyekundu upande wa kushoto. Upande wa kulia kuna orodha ya majina ya maeneo au vituo mbalimbali yaliyoandikwa kama herufi kubwa rangi tofauti. Baadhi ya majina yaliyosomeka ni community , KMTC Coptic, parliams , greenhouse lenye satelight na kibiria. Bango hili linaonekana kutengenezwa kienyeji na limefungwa kwenye nguzo au kitu kingine.

..Kwenye magari yanayopita kwa kasi, ikiwa ni pamoja na matatu na mabasi. Upande wa kushoto kuna msitu wa miti mirefu na upande wa kulia kuna mama anayevuka mkokoteni. Hali ya anga inaonekana kuwa na mawingu na barabara ni safi na mpangilio mzuri kwa ajili ya magari.

Mandhari ya jiji yenye shughuli nyingi. Kuna magari ya usafiri wa umma kama mabasi na matatu pamoja na bodaboda zimepakiwa kandokando ya barabara. Watu mbalimbali wanaonekana wakitembea au wakihudumu katika biashara zao. Majengo ya biashara yamejipanga pande zote za barabara. Haya yananyoosha maisha ya kila siku ya mjini.

Basi la umma la rangi ya kijani likiwa limeegeshwa kando ya barabara katika eneo la katikati ya jiji. Mtu aliyevalia shati ya kijani anakwenda mbele ya basi akiwa ameshikilia bango inayoonyesha nambari na vituo inavyo hudhumiwa na basi hilo kama Upper hill, Community na Ngumo. Pembeni watu wengine wanasubiri au kwasiliana na abiria. Mandharii inaonyesha shuhudi za kila siku katika kituo cha mabasi jijini.

Mandhari ya jiji kuu ambao uko na msongamano wa watu, magari na bodaboda barabarani. Basi ya usafiri kama Veteran na Moana yanaonekana yakiwa kwenye foleni. Askari wa trafiki wamevalia makoti na wanaongoza magari na waenda kwa miguu. Kuna pilka pilka nyingi zinazoashiria shughli nyingi za kibiashara na usafiri katika jiji. Jengo la Kenya Farmer Health linaonekana upande wa kushoto.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi. Watu wakitembea na wengine wakisubiri magari ya usafiri wa umma maarufu kama matatu. Kuna msongamano wa watu na magari. Hali inawezeza ashiria shughuli za kila siku katika jiji. Pia kuna vijana walioketi kando kando wakitumia simu huku wengine wakisukuma mkokoteni.

Gari ya abiria ya kampuni ya Supreme Shuttle yakiwa yameegeshwa kandokando ya barabara katika jiji. Juu ya moja ya magari kuna bango kubwa lenye maandishi Nakuru direct, ikionyesha kuwa gari hili linatoa huduma ya moja kwa moja kuelekea Nakuru. Bango linaonyesha pia namba mia tano ambayo uenda ni ya stadi au ya magari hayo. Pembeni kuna jengo lenye vibanda vya biashara yakiwemo wa Oruzana pharmacy.

Magari ya usafiri wa umma katika jiji huku watu wakisimama karibu na mojawapo ya mabasi hayo. Mabasi hayo yana maandishi mengi ya vituo vinavyopitia na yamepambwa kwa rangi tofauti. Watu waliovaa sare wanadhihirisha kuwa huenda ni wafanyikazi wa magari haya.

Eneo la kituo cha mabasi ya abiria matatu jijini ambapo magari ya kukena sacco yanapakia abiria yanayosafiri kwenda maeneo kama Nakuru, Karatina, Nyeri. Mabasi ya abiria yameegeshwa katika mstari na mabango ya kuonyesha vituo vyao yamepandishwa juu. Watu wengine wanaonekana wakitembea au kusubiri usafiri huku maafisa ya trafiki wakisimamia shuguli.

Barabara kuu katikati ya jiji imejaa magari na watu. Trafiki inasimamiwa na maafisa wa polisi waliovaa sare za usalama barabarani, huku kukiwa na magari binafsi na mabasi ya umma. Kuna uchoraji ang’avu wa rangi mbalimbali. Watu tofauti wanatembea kando ya barabara, wengine wakivuka.

Matatu ya kampuni ya narrow cleaning service limited inayotoa huduma za usafiri kati ya mai mahiu na longonot matatu hiyo ni ya rangi nyeupe yenye michoro ya rangi ya uchungwa zambarau na nyekundu nambari ya usajili wa gari ni KDH 024J na limeandikwa for better services juu ya gari

Barabara kuu iliyo na njia nyingi za magari na taa za barabarani zimewekwa kwa mpangilio mzuri. Kuna magari machache yanayoelekea kwenye njia tofauti yakionyesha trafiki ni ya wastani. Mandhari inaonekana safi. Miti imepandwa kando ya barabara. Kuna vibao vya mwelekeo kwa dereva. Hii ni barabara ya kisasa inayoadhirisha usafiri wa mjini na maendeleo ya miundombinu.

Msongamano wa magari katika jiji. Mabasi mengi madogo ya abiria inayojulikana kama matatu yamepaki barabarani ikiwa na rangi na michoro mbalimbali. Majengo marefu yenye mabango ya biashara yanaonekana nyuma. Hii inaonyesha shughuli nyingi za kibiashara na usafiri katika jiji la Nairobi.

Basi la umma la kampuni ya city hoppa ilikuwa limeekezwa kanda barabara lenye kivuli cha mti. Abiria wachache wameketi ndani ya basi na mtu mmoja akiwa nje akizungumza na mwingine au akiongoza abiria. Barabarani watu wanatembea kuelekea vituo vya magari. Mandhari inaonyesha shughuli za usafiri wa umma jijini ambapo watu hutumia mabasi kufika maeneo mbalimbali ya mji.

Basi la usafiri humu lenye maandishi ya ya Metro Trans likiwa barabarani. Kuna abiria ndani ya gari na kondakta akiwa ameshikilia mlango. Basi linaonekana kutoa moshi kutoka kwenye injini dalili ya matatizo ya kiufundi au uchakavu. Katika mandhari ya nyuma kuna pikipiki na watu wamesimama pembeni. Huku ni miti na majengo yakiweka mazingira ya mtaa wa mjini.

Matatu ya rangi nyekundu yenye mchoro ya kuvutia na maandishi ya Catalans mbele. Matatu hii iko katika jiji, ikionekana kuwachukua abiria. Kuna watu wengi upande wa kulia wakisubiri au kuingia ndani ya gari hilo. Baadhi ya watu wamesimama karibu wengine wakipita, mazingira yanaonyesha harakati nyingi na kuna mabango ya matangazo yaliyosimama karibu.

Basi la abiria likiwa limeegeshwa kando kando ya barabara ya mjini. Abiria wanaonekana wakishuka au kupanda basi hilo huku wengine wakiwa wanatembea kando ya barabara. Mazingira haya yanaonyeshwa shughuli nyingi za usafiri jijini na umuhimu wa magari ya umma kwa wakazi ya mji.

Mfumo wakisasa pampu za maji ndani ya jengwa la kiteknolojia. Kuna mabomba makubwa meusi yanaewelekeza na pampu za ranki ya buluu ambazo husaidia kusukuma maji kwa matumizi ya miji au viwandani. Mfumo unaonekana kufanya ukaguzi au matangenezo. Mfumo huu ni muhimu kwa sambazaji wa maji safi au maji taka na kuhakikisha upatikanaji wa huduma endelevu za maji.

Kituo cha kujaza maji, kilicho pewa jina ya purified water filling station . Kituo hiki inajihusisha na kuuza na kujaza maji safi ya kukunywa. Sehemu ya mbele ya duka imepambwa na picha mbali mbali inachoonyesha chupa za maji na maandishi inayoelezea ubora na usafi wa maji. Maandari ya duka ni safi na maridadi na hatua ya kuingia imewekwa vigae vinavyo ngaa.

Tanki kubwa la kuhifadi maji juu ya jengo ya tofali chekundu. Tanki hili lina chuma na lina ngazi ya chuma upande wa kulia kwa ajili ya kuenda kufanya matengenezo. Jengo kama haya mara nyingi hutumia matanki haya kuhifadi maji ya matumizi ya kila siku au kwa dharura. Mfumo usaidia katika usambazaji wa maji kwa fanisi haza katika majengo ya ghorofa.

Lori la taka lilobeba magunia mengi ya takataka likiwa limeegeshwa kando ya barabara katika eneo la mji. Juu ya lori kuna maandishi yanayosema Let's make Eastleigh green and clean . Lori lina rangi ya buluu na nembo ya kampuni linaloonekana kuwa xenox . Katika mandhari ya nyuma kuna uzio wa mabati, mijengo ya ghorofa, miti na watu wakitembea.

Inayooshwa mbili ikikusanya maji iinayomwagika kutoka juu maji yanaonekana safi na yanamiminika kwa kasi ikigonga viganja na kutiririka chini mandhari ni ya giza ikisisitiza uzito wa umuhimu wa maji kama simile ya dhamani

Lori kubwa la kijani barabarani mjini likiwa na maandishi simple and direct nyuma. Watu kadhaa wamekaa juu ya lori mifuko kadhaa meupe imening'inia nyuma ikionyesha linaweza kuwa linasafirisha bidhaa na abiria. Majengo ya mjini ni miti yanaonekana pande zote za barabara huku taa za mchana zikiangazia eneo hilo.

Mirija mikubwa ya plastiki umewekwa karibu na shamba la mpunga. Mirija huu unatumika kwa shughuli za kilimo, hasa kumwagilia shamba na kuhakikisha mimea inapata maji. Hali ya mvua mara nyingine ni chache, hivyo kutumia mirija kama huu ni msaada kwa wakulima. Kwa kutumia mirija huu, mimea hupata maji kwa wakati unaofaa, na hivyo kuongeza mavuno na chakula kinachopatikana

Barabara ya vumbi yenye uchafu wa maji machafu unaomwagika ovyo. Pana pikipiki imeegeshwa mbele na watu wachache wakitembea kwa mbali. Mazingira haya yanaonyesha machangamoto ya usafi au miundombinu duni. Hali inayoweza kuhatarisha afya ya wakazi kutokana na uwepo wa uchafu unaotiririka bila kudhibitiwa.

Ng'ombe wakinywa maji kwenye bwawa la saruji. Ng'ombe hao wako katika zizi lililozungushiwa uzio wa mbao na mazingira yanaonekana ni ya mashambani. Hali ya anga inaonyesha ni jua kali ardhi ni kavu, dalili ya msimu wa kiangazi. Maji katika bwawa ni muhimu kwa mifugo hasa katika kipindi cha ukame. Ufungaji wa ng'ombe ni shughuli muhimu ya kiuchumi na chakula kwa jamii nyingi vijijini.

Eneo la corridor mbele ya jengo na makazi au biashara. Kuna ngazi upande wa kushoto, pipa la plastiki la bluu karibu na mlango wa chuma na mifuko mieusi ya taka imewekwa karibu na pipa , na kwenye kikapu upande wa kulia. Pia jonzi la kanda mbili na nyaya zote zikining'inia ukutani. Mandhari inaonyesha usafi wa wastani, lakini kuna haja ya kuondoa taka hii kudumisha mazingira safi na salama.

Kuna maji yaliyotuama chini ya daraja, yakionekana katikati ya eneo lenye matope na maji machafu. Bwawa hilo limeunganishwa na jingine kupitia kifaa cha mifereji. Daraja linaonekana likizunguka eneo lililojazwa udongo wenye matope, huku kukiwa na takataka chache za plastiki. Hali hii inaashiria mradi wa ujenzi wa miundombinu ya maji machafu.

Mtaro mkubwa uliochimbwa ardhini huenda kwa ajili ya kulaza mabomba ya maji au kujenga msingi wa barabara au jengo. Kazi hio inaonekana kufanywa kwa kutumia mashine nzito ya kuchimba. Ujenzi huu ni muhimu kwa maendeleo ya miundombinu katika maeneo ya mjini.

Barabara ya jiji yenye shughui nyingi. Kuna lori kubwa na mizigo imebeba watu juu yake. Pembeni kuna magari ya abiria. Mtu mmoja anavuka barabara huko akizungumza kwa simu na kubeba begi. Majengo marefu ya biashara yanaonekana nyuma. Hili linaonyesha shughuli za kila siku mjini. Usafiri wa umma na harakati za watu mjini. Mazingira hayo pia yanaonyesha changamoto za usalama barabarani.

Eneo la ujenzi lenye mirundiko ya mabomba nyeusi, yenye mistari wa blue pembeni, ambayo mara nyingi hutumika kwa ajili ya usambazaji wa maji safi au mifumo ya umwagiliaji. Mabomba hayo yamepangwa juu ya mchanga kwenye uwanja mkubwa wazi na kwa nyuma kuna majengo ya biashara au viwanda na mashine kama ya tingatinga. Mazingira yanaonyesha hatua ya awali ya mradi kwa ujenzi wa miundombinu ya maji au mifereji.

Mashine ya kuchimba ardhi aina ya excavator yenye rangi ya manjano ikiwa inafanya kazi ya kuchimba au kusongeza udongo karibu na daraja la barabara kuu. Katika mandhari ya nyuma kuna barabara ya juu pamoja na alama ya barabarani inayoelekeza watumiaji wa barabara kuhusu njia ya kuingia kwenye barabara ya kulipia.

Hili ni ardhi ambalo limechimbwa hivi karibuni labda kwa ajili ya ujenzi au maandalizi ya kilimo. Udongo unaoonekana kuwa na unyevunyevu. Umevurugika kwa alama za magurudumu ya mashine nzito kama jembe au tingatinga. Kuna mabomba au nyaya zilizo wazi juu ya ardhi. Huko nyuma kuna ukuta ambao unaozunguka majengo ya makazi.

Mfumo wa mabomba wa matone iliopangwa kwa mstari, yakininginia kutoa kwenye bomba kuu la chuma. Mabomba haya yametengnezwa kwa chuma kinacho ng'aa, na yana mifumo tofauti ya viunganishi vya maji. Baadhi yao yana hosi zilizounganishwa, kuonekana tone la maji ilikitirika kutoka kwenye bomba moja kuashiria matumizi ya maji.

Bomba la maji lililowekwa kwenye mataro wa udongo. Iikiwa sehemu ya kazi ya usambazaji wa ujenzi wa mfumo wa umwagiliaji au mifereji ya maji. Mtaro huu umejaa maji sehemu, kuonyesha ya kuwa shughuli za uchimbaji au uwekaji wa miundo mbinu ya maji zinaendelea. Hii ni sehemu ya maandalizi ya kuimarisha usambazaji wa maji shambani au eneo la makazi.